Mazingira ya ndani ya ofisi ya Posta au kituo cha Huduma Centre nchini Kenya ambapo huduma mbalimbali za kifedha na kiserikali zinatolewa. Kuna kaunta kadhaa za huduma zilizotengenezwa na vioo vya mbao.

Timu ya wachezaji wa kike wa mpira wa mkono wakiwa wamekusanyika uwanjani. Wachezaji wote wamevaa jezi ya rangi ya bluu na kaptula za bluu.

Mkutano wa kisiasa au hafla ya uma ambapo kiongozi wa kisiasa anaongea na umati wa watu. Kuna mwanaume ambaye anaonekana kuwa Kalonzo Musyoka, kiongozi maarufu wa siasa nchini Kenya.

Kundi la watu saba, wengi wao wakiwa wamevalia suti rasmi wakisimama nnje ya jengo. Mwanamke anaonekana kuwa jaji mkuu wa Martha Koome, amevaa suti ya bluu na miwani. Anazunguka kwenye maikrofoni akiwa amesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya Office Of The Chief Justice Judiciary .

Eneo la huduma kwa umma, labda ni kituo cha kutoa huduma za serikali. Watu kadhaa wanaonekana wengi wao wakiwa wamevalia barakoa za uso, kuashiria umuhimu wa afya na usalama.

Bango la kampeni likiwa na picha ya mwanamke na maandishi, upande wa kulia wa bango. Mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizotengenezwa kwa mtindo wa afro, amevalia gauni refu la rangi nyekundu iliyokolea.

Tukio la ndani labda katika ukumbi wa michezo au jengo la juu ambapo watu wawili wanashughulika na karatasi na nyaraka kwenye meza. Kushoto kuna mwanaume amesimama. Amevaa fulana isio na michoro nyeusi juu ya shati.

Eneo la mapokezi la habari la kituo cha Huduma Kenya, ambapo kuna mpango wa serikali ya Kenya unaolenga kutoa huduma mbalimbali za serikali, kwa wananchi nchini ya paa moja.

Kundi la wanaume wakiwa wamekusanyika karibu na jukwaa lenye nembo ya ODM. Mwanaume mmoja aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu, amesimama nyuma ya jukwaa akionekana akiongea au kutoa hotuba.

Ofisi au kituo cha huduma ambapo watu wanaonekana wakishughulikia maswala ya utambulisho. Mwanaume amevaa suti na tai ameinama juu ya meza akionekana akimsaidia mwanamke alieketi chini yake.

Wachezaji wa mpira wa miguu kwenye uwanja, wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya manjano au machungwa na michoro ya kahawia au nyeusi. Wako kwenye uwanja wa riadha.

Ndani ya jengo kama ofisi ya Posta au kituo cha huduma ambapo kuna mkutano au mafunzo yanayoendelea. Mwanamume mmoja aliyevaa suti ya rangi ya dhahabu na suruali nyeupe amesimama mbele.

Mvumo wa bomba kubwa la maji, ambapo kuna taka zilizopita chini ya daraja ndogo au ukuta wa saruji. Bomba hilo lina rangi ya kijivu na linaonekana kuwa limepitishwa kutoka upande mmoja.

Mwanariadha wa kiume akiwa katikati ya kuruka katika mashindano ya riadha, huenda ni kuruka mbali. Mwanariadha huyo amevaa fulana nyekundu isiyo na mikono yenye jina Kipchirchir.

Umati wa watu wengi, wao wakiwa vijana wakishangilia na kuonyesha msisimuko mkubwa labda kwenye tamatha. Tukio la mchezo au mkutano. Kuna mwanamke aliyevaa fulana yenye michoro na neno Ken na miwani ya jua.

Kundi la watu sita, wanaonekana kuwa maafisa wa serikali au viongozi wamesimama nje ya jengo yenye ngazi. Katikati kuna mwanamke amevaa suti ya bluu na miwani, amesimama mbele ya kinara chenye nembo ya office of the chief justice .

Kituo cha huduma cha serikali ambacho kinaruhusu wananchi kupata huduma mbalimbali za umma mahali pamoja. Kuna kaunta kubwa ya mbao yenye umbo la U na kuna watu kadhaa wameketi.

Rangi nyeusi na nyeupe inayoonyesha watu wengi wakiwa kwenye foleni ndani ya jengo wakisubiri huduma fulani. Inaonekana kuwa katika ofisi ya serikali au huduma za umma.

Jengo la huduma centre. Jengo hilo linaonekana ni la kisasa na limepakwa rangi nyeupe na kijivu likiwa na baa la rangi ya kahawia. Kwenye sehemu ya mbele ya jengo kuna bango kubwa.

Wanaume wawili wakiwa katika umati mkubwa wa watu labda kwenye tamasha mkutano wa kisasa kwani kuna sehemu ya jukwaa au viwanja vya michezo vyenye watu wengi vinavyoonekana nyuma.

Mheshimiwa William Ruto rais wa Kenya akiwa ameshika bibilia na kuongea mbele ya hadhira, ikionyesha tukio la kiapo. Amevalia suti ya rangi ya samawati iliyokolea na tai yenye michoro ya rangi ya dhahabu.

Kundi la watu labda wafuasi wa kisiasa wakitembea barabarani huku wengine wakionekana kukimbia. Mtu mmoja mbele ambaye amevaa fulana ya bluu ameshikilia bango kubwa la kampeni.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa kike wakiwa wameketi au wamesimama kwenye benchi la wachezaji wa akiba, wakati wa mchezo au mazoezi ,wengi wao wamevalia sare za bluu.

Kikundi cha watu kisa labda majaji wanasheria au maafisa wa serikali wakiwa wamesimama kwenye chukua jekundu labda wakati wa afa rasmi. Au uzinduzi, watu hawa wamesimama kwa safu.

Mazingira ya ndani ya Huduma Centre nchini Kenya. Kituo kinachotoa huduma mbalimbali za serikali kwa umma. Mbele kushoto kuna mwanamke aliyevaa shati jeupe lenye mikono mirefu na beji nyekundu ambaye anaonekana kuwa afisa wa Huduma Centre.

Tukio la kisasa ambapo mwanasiasa anaungana na umati wa watu. Upande wa kulia kuna mwanamme mrefu, mweusi amevaa shati la pinki na kofia ya basketball , yenye rangi ya machungwa na nyeusi.

Tukio lenye watu wengi linaloonekana kama ni la huduma za kijamii au usajili. Kuna hema kubwa yenye nguzo zilizofunikwa kwa vitambaa vyekundu na vyeusi ikitoa kivuli kwa watu walio ndani.

Uso wa mtu ambaye anaonekana kuvaa kofia na kitambaa kinachofanana na barakoa, vyote vikiwa na ujumbe wa kisasa. Uso wa mtu huo ni mweusi. Juu ya kichwa cha mtu huyo kuna kofia ambayo ni nyeupe.

Ndani ya ofisi yenye shughuli nyingi inaonekana kama kituo cha huduma za umma, Kuna watu wengi wamesimama na kuketi wakisubiri huduma, baadhi ya watu wamevalia sare zinazoonyesha kuwa ni wafanyikazi.

Nembo yenye mikono miwili ilyoshikana kwa nguvu ikiashiria umoja mshikamano. Mikono hiyo ina rangi nyeusi na imewekwa ndani ya duara yenye rangi ya njano na mpaka mwekundu.

Mwanamume mmoja ameketi kwenye kaunta akifanya shughuli fulani, inayohusisha teknolojia ya kielektroniki. Amevaa shati jeupe la mikono mirefu na mikono yake inaonekana ina vifaa vya rangi nyekundu.

Ndani ya kituo cha huduma za umma kinachoonekana kuwa Huduma Kenya ambapo watu wengi wamekusanyika wakisubiri huduma. Upande wa kulia kuna mwanamke mchanga amevaa shati jeusi.

Rais wa Kenya William Ruto akiongozana na jaji mkuu Martha Koome, wakitoka kwenye jengo la kifahari. Rais Ruto amefaa suti ya rangi ya kijivu, shati jeupe na tai ya buluu iliyokolea.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana wamekusanyika kwenye jukwaa la watazamaji ndani ya uwanja. Watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki au wafuasi wa timu kwani wengi wao wamevaa nguo nyekundu.

Wachezaji wa soka wakishangilia uwanjani baada ya michezo labda baada ya kushinda. Wengi wao wamevaa jezi nyeusi na kaptura nyeusi zenye namba za machungwa na mistari ya machungwa.

Wachezaji kadhaa wakishindana kupiga mpira wa miguu kichwa. Mpira unaruka angani juu ya vichwa vyao. Kuna timu mbili ambazo zinashindana, moja imevaa jezi za njano na ingine imevaa jezi za nyekundu.

Watu watatu wenye furaha wakiwa wamejipaka rangi za bendera ya Kenya usoni mwao na kuvaa mavazi yanayoashiria kuunga mkono timu. Mwanaume aliye katikati amevaa kofia ya kijani na miwani.

Kundi la majaji au maafisa wakuu wa mahakama, wakiwa wamekaa chuma ya meza ndefu labda katika chumba cha mahakama au ukumbi wa mikutano wa kisheria, juu ya meza hiyo ambayo imefunikwa nguo nyeupe.

Kundi la watu wakishangilia labda kwenye tukio la michezo au sherehe na wengi wao wamevalia au wamejifunika bendera ya Kenya. Katikati sehemu ya mbele, kuna mwanamke mchanga mwenye nywele zenye mawimbi mengi, amevaa miwani ya jua.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ndani ya ukumbi. Mchezaji wa kike aliyevaa jezi ya blue yenye namba tano na kaptura za blue ameinuka juu akijiandaa kurusha mpira wa kikapu.

Mfanyikazi wa Huduma Center mwanamume mwenye miwani na shati jeupe lenye mikono nyekundu, na nembo ya huduma Center akionyesha kitu kwenye karatasi kwa mwanamke aliyesimama kando yake.

Kundi la wanaume ,wengi wao wakiwa wamevalia suti wakitembea nje ya jengo rasmi. Katikati kuna wanaume wawili wakuu mmoja upande wa kushoto amevaa shati jeupe.

Wachezaji wa mpira wa mguu wote wakiwa wamevalia jezi nyekundu, wakifanya mazoezi kwenye uwanja wa mpira, wachezaji hawa wamevaa jezi jekundu zenye kaptura fupi na soksi ndefu nyekundu.

Kundi la wanaume wakiwemo viongozi na maafisa wa mahakama wakiwa wamesimama nje katika tukio rasmi. Kushoto kabisa kuna mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya samawati iliyokolea.

Kundi la wanasheria wa mahakama, wakiwa ndani ya chumba cha mahakama wa kisheria. Wote wamevaa majoho meusi ya kisheria, ambayo huashiria taaluma yao.

Ndani ya ofisi ya huduma ya Kenya ambayo ina nembo na maandishi kwenye ukuta ,kuna kaunta ya huduma ambapo afisa wa Huduma Kenya ameketi, afisa huyu amevaa shati jeupe na tai na amevaa barakoa ya rangi ya bluu.

Nembo yenye mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu ikiyashilia umoja, mshikamano .Mikono iyo ina rangi nyeusi na imewekwa ndani ya duara lenye rangi ya njano, na nyekundu.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya wakiwa wamejipanga mstari mwima ndani ya uwanja. Wachezaji wote wamevaa jezi nyeupe zenye namba na neno Kenya mbele. Jezi zao zina michirizi myekundu.

Tukio rasmi la uma linaoashiria sheria muhimu au hafla ya kisheria, uwezekano mkubwa nchini Kenya kutokana na bendera zinazoonekana. Mwanasheria mkuu ambaye ni mwanaume amevaa joho jeusi.

Wachezaji wa mpira wa miguu, waliovalia jezi za rangi ya manjano na kijani wa kishangilia uwanjani. Wanaonekana wakiwa na furaha tele wakikumbatiana, wakipeana mikono juu na bahati yao wakipiga makofi.

Miundo mbinu ya maji katika eneo la nje labda karibu na mto mdogo. Katika sehemu ya mbele kuna bomba kubwa la saruji lililokaa wima, likionekana kama kisima.

Kundi la watu sabaa ndani ya jengo. Wanne wamesimama upande wa kushoto na watatu upande wa kulia. Wanaume wanne waliovaa suti wamesimama upande wa kushoto huku mmoja akiwa amevaa shati jeupe na tai nyekundu.

Watu wawili wa muhimu . Mmoja akiwa amevaa suti na tai na mwingine akiwa amevaa joho la mahakama nawiri. Mwanamume mwenye suti nyeusi, shati jeupe na tai ya bluu yenye michoro.

Nembo ya idara ya mahakama ya Jamhuri ya Kenya ikiwa na mizani na nembo ya taifa, imegawanywa katika sehemu kadha zikionyesha matukio tofauti, labda kutoka kwa maonyesho ya biashara au matukio yanayohusiana na mahakama.

Mkutano wa kisiasa au hafla ya umma. Katikati kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai ya zambarau akiongea kwenye kipaza sauti kilicho juu ya meza iliyoandikwa ODM.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani labda wakati wa mchezo. Mchezaji mkuu ambaye yuko upande wa kushoto amevaa jezi nyeusi yenye namba kumi na nne na neno Kenya.

Kundi la mashabiki soka wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya kijani na nyeupe ambazo huenda ni rangi za klabu ya Gor Mahia. Katikati kuna mwanamke ameshikilia skafu yenye rangi ya kijani.

Ndani ya kituo cha huduma za uma kinachoonekana kuwa huduma Kenya, kutokana na nembo na vibao vinavyoonekana. Watu kadhaa wapo ndani, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa wakionyesha kuwa, picha ilipigwa wakati wa janga la covid-19 .

Tukio la nje labda chini ya hema ambapo huduma fulani linatolewa kwa umma. Mbele kabisa upande wa kushoto kuna mwanaume aliyeketi kwenye meza ndefu ya mbao. Amevaa shati nyeupe na fulana nyeusi.

Ndani ya kituo cha huduma za umma kinachoonekana kuwa kituo cha Huduma Centre nchini Kenya kutokana na nembo ya Huduma Kenya ukutani. Kuna dawati refu lenye kompyuta kadhaa. Mwanamke mmoja anayeweza kuwa afisa wa huduma kwa wateja ameketi nyuma ya kompyuta.

Ndani ya ofisi au ukumbi wa mikutano ambapo mwanaume mmoja amevalia suti ya blue na tai akiwa na miwani anazungumza mbele ya kundi la watu. Anaonekana akitoa hotuba.

Kundi la watu ndani ya jengo wakishiriki katika kile kinachoonekana kama tukio rasmi. Kuna mwanaume aliyevaa shati jeupe anaonekana kumpatia mwanamke mmoja karatasi.

Mwanamke mmoja labda kiongozi wa kisiasa akiongea kwa hisia mbele ya umati wa watu. Mwanamke huyo ana nywele ndefu nyeusi zilizofungwa na amevaa shati lenye ruwaza nyekundu na nyeusi.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kando ya barabara au kwenye eneo la wazi lenye udongo. Rundo hili lina taka za aina mbalimbali ikiwemo mifuko ya plastiki, karatasi, vitambaa, mabaki ya chakula.

Shughuli inayofanyika katika kituo cha Huduma Centre. Katika picha, kuna watu wanne wakuu. Kushoto mwanaume amevaa suti ya bluu na shati ya bluu. Ameketi na kuonekana anaongea.

Wanawake watano wenye asili ya kiafrika, labda wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa wametabasamu na kuvalia jezi za timu. Wanawake wanne wako mbele na mmoja nyuma.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani. Wengi wa wachezaji wamevaa jezi nyeusi zenye michirizi au maandishi ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi huku baadhi yao wakiwa na soksi za machungwa.

Watu watano wakiwemo wanasheria watatu waliovaa majoho mekundu na wivu mweupe. Wanasheria wawili mwanaume mrefu na mwanamke wanasimama mbele huku mwanaume wa tatu akisimama nyuma yao.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu, wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji aliye upande wa kulia, amevaa jezi yenye milia ya rangi ya machungwa, na nyeusi, kaptura nyeusi, na soksi za rangi ya machungwa.

Sherehe kubwa rasmi labda afari ya chuo kikuu au tukio la kitaifa, likihusisha viongozi na wahitimu. Katika sehemu ya mbele kuna mwanaume na mwanamke wamesimama. Mwanaume anaonekana kuwa rais wa Kenya.

Tangazo kutoka ICC online roll, kuhusu uamuzi wa mahakama juu ya Kenya. Katikati kuna jengo la kifahari la mahakama kuu la Kenya, lenye nguzo kubwa na maandishi the supreme court of Kenya .

Tukio na hadhara au mkutano wa nje huenda ni kutoa huduma au sherehe fulani kwa uma. Watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa nyeupe ambalo limetoa kivuli dhidi ya jua.

Kundi la wanaume watatu wakiketi mstari wa mbele kwenye uwanja wa michezo uliojaa watu. Wote watatu wanatazama kamera na kutabasamu. Mwanaume wa kushoto amevaa shati la bluu ya denim na suruali ya bluu na viatu vya bluu.

Sehemu ya ndani ya Huduma Center , kituo cha huduma za serikali. Kituo kinaonekana kuwa kikubwa kisasa na kimepangwa vizuri. Kuna kaunta nyingi za huduma, kila moja ikiwa na mfanyikazi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja uwanjani. Wamekumbatiana kwa duara labda wakijadiliana mkakati wakisherehekea. Wachezaji wengi wamevaa jezi za njano.

Rundo kubwa la vitambulisho vya kitaifa ambavyo vimefungwa vizuri katika mafungu na kupangwa ndani ya boksi kadhaa ya kadibodi. Vitambulisho hivi vinaonekana kuwa na maelezo mengine.

Umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani na nyeupe, huku baadhi yao wakiwa wamebeba bendera ndogo. Hii inaashiria kuwa wanaweza kuwa mashabiki wa timu ya michezo au wahudhuria tukio la kizalendo.

Ofisi ya kisasa ya idara ya uhamiaji, au kituo cha huduma ikiwa na watu wengi wameketi wakisubiri huduma. Kuta zimepakwa rangi ya buluu na nyeupe na kuna mabango na taarifa zenye nembo za serikali.

Shughuli ya usajili inayotolewa chini ya hema. Kuna watu kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma. Mbele kabisa mwanaume mmoja ameiketi mezani.

Timu ya wachezaji wa raga wakisherekea ushindi wakiwa wameshika kombe kubwa. Kombe hilo lina sanamu mbili za tembo zikipambana. Wachezaji wamevalia jezi nyekundu zenye mistari mieupe na kijani.

Ndani ya Huduma Centre nchini Kenya, kituo cha huduma za uma. Sehemu kubwa inaonyesha kuta za kioo zilizogawanywa katika sehemu ya juu na za chini.

Kundi la mashabiki wa kandanda wengi wao wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe ambazo ni rangi za klabu ya Gor Mahia FC. Katikati kuna mashabiki mmoja ameshika bendera.

Ofisi ya umma au kituo cha huduma za umma ambapo raia wanahudumiwa. Foleni ya watu wakisubiri kuhudumiwa kwenye kaunta za huduma zilizotengenezwa kwa mbao. Kila kaunta ina namba au ishara.

Mwanamke Bi. Helene Rafaela Namisi akihojiwa. Anaonekana ameketi mbele ya mandhari yenye nembo za tume za huduma za mahakamani, pamoja na anwani ya tuvuti yao. Bi. Namisi anatabasamu usoni mwake.

Kundi la watu waliokusanyika nje ya jengo ramsi huenda makao makuu ya serikali. Katikati kuna mwanamke amevaa suti nyeusi na miwani ya jua. Amesimama akishikilia faili ya kijani kibichi.

Watu wawili mashuhuri kutoka Kenya wakitembea na kuongea. Upande wa kushoto kuna mwanamke anayeonekana kuwa jaji mkuu Martha Koome amevaa joho la mahakama lenye rangi nyeusi na nyekundu.

Kundi la watu wazima wengi wao wanaume, wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya mbao nje, wakishiriki katika zoezi la uandikishaji au kujaza fomu.

Mazingira ya ofisi ya huduma kwa wateja ambapo wafanyakazi wanahudumia umma. Kuna kaunta ndefu na viti vingi. Kushoto kuna mwanamke aliyevaa shati jeupe lenye mistari miekundu.

Mkusanyiko wa watu ndani ya chumba kama eneo la kusubiria. Kuna watu kadhaa wameketi kwenye viti vya kisasa vya chuma na sehemu nyeusi za kulalia. Mbele upande wa kulia kuna mwanaume mwenye kipara ameketi.

Ndani ya kituo cha huduma za umma, kinachoonekana kuwa Huduma Kenya kutokana na nembo kubwa iliyoko ukutani. Watu kadhaa wapo ndani ya chumba hicho na baadhi yao wanaonekana kuwa wanafanya kazi.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja katika mazingira ya ofisi wakionekana kushiriki katika mchakato wa usajili. Mwanaume aliye mbele aliyevaa shati ya blue , nyeusi na tai ya dhahabu.

Watu watatu walio katika mazingira ya nje, labda kwenye eneo la huduma au tukio la umma chini ya hema jeupe, kuna m wanawake aliyevalia barakoa nyeusi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa mazoezini au wakikimbia uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi ya rangi ya bluu na kaptura za bluu. Baadhi ya wachezaji wamevaa pipu za zoezi zenye rangi ya manjano.

Kundi la wanaume ambao ni wa timu ya mpira wa kikapu wakishangilia na kombe la dhahabu. Wanaume wote wamevaa fulana nyeupe na kaptula za bluu. Wawili kati yao wanashikilia kombe juu kwa mikono yao.

Wanaume wawili wakiwemo viongozi mashuhuri wakipeana mikono na kutabasamu. Upande wa kulia anaonekana rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Amevaa suti nyeusi.

Ndani ya jengo lenye watu wengi linaonekana kama ofisi ya huduma za umma. Picha kadhaa zilizoandikwa counter three, counter four na counter five zikiwa na maandishi ya kioo.

Rais wa zamani wa Kenya akila kiapo cha urais yuko katikati na amevalia suti nyeusi na tai nyekundu na ameinua mkono wake wa kulia huku akishikilia kitabu kinachoonekana kuwa bibilia.

Jengo la kisasa linalofanana na kituo cha huduma na kundi kubwa la wafanyikazi ,wamesimama mbele yake. Jengo hilo ni jeupe lina paa la pembe tatu na limepambwa na nembo ya huduma kenya.

Eneo la kusubiri au la huduma kwa wateja labda katika ofisi ya huduma kutokana na nembo inayo onekana kwenye ishara ya mwanamke mmoja. Kushoto na katikati kuna kundi la watu wameketi kwenye viti vya chuma.

Kundi la watu waliovalia mavazi rasmi na ya kiofisi wamesimama kwa safu mbele ya jengo kubwa na miti ya minazi. Inaonekana kama tukio rasmi au mkutano wa kiserekali.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya buluu na nyeupe zenye milia wakishangilia kwa shauku kwenye uwanja wa michezo wanaonekana wakiinua mikono yao juu.

Kundi kubwa la mashabiki wa Kenya wengi wao wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya . Wakishangilia kwenye uwanja wa michezo . Wengine wamebeba na kupeperusha bendera za Kenya.

Mchezo wa mpira wa mikono ukiwa unaendelea na wazezaji watatu wa kiume wakiwa katika kitendo. Mchezaji wa katikati aliyevaa jezi nyeupe na kaptula fupi nyeupe ameruka juu akiwa na mpira mkononi.